Mtambo wa transfoma ya umeme umewekwa kando ya barabara. Nyuma yake kuna jengo la ghorofa lenye kuta za kahawia na uzio wa chuma wa rangi ya samawati.

Mvuke mweupe unapaa juu baada ya maji yanayopitia kwa mabomba makubwa kuchemshwa. Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme maji.

Miundo mirefu ya chuma imeshikilia nyaya katika kituo cha kusambaza umeme. Juu yake, kuna sehemu nyeusi na chini kumepangwa mawe ya kokoto.

Jukwaa lililo na kinga za vyuma vya rangi la zambarau, imeshikilia mitambo inayotumia nguvu za maji kutengeneza umeme. Chini yake kuna bwawa la maji.

Katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi, mtu mmoja anavuka ziwa dogo kwa kutumia chombo. Wengine wanapita juu kwa daraja la kijani. Mbele ni jengo la ghorofa la bunge lililo na rangi ya kahawia.

Watu waliovalia surupwenye za samawati wanatengeneza bomba kubwa la kupitisha maji. Wawili wamesimama kando ya gari maalum la kuchimba. Lina magurudumu ya chuma na limepakwa rangi ya manjano.

Korongo wenye taji za dhahabu wamesimama kwa nyasi ndani ya mbuga la wanyama la Nairobi. Miili yao ni ya kijivu na mabawa yana manyoya ya samawati, hudhurungi na nyeupe.

Simba ameketi kwenye nyasi ndefu ndani ya mbuga ya wanyama. Watalii huzuru mahali hapa ili kumwona mnyama huyu na wengine wakiwa kwa mazingira yao halisi.

Bomba la kijivu la kupitisha maji taka limewekwa ndani ya mtaro kubwa. Nyumba kadhaa zimejengwa kandoo na eneo lote lina ardhi kavu.

Simba ndume amelala ndani ya kizimba chake kwenye hifadhi ya wanyama. Wanafunzi wa shule huzuru mahali hapa ili kusoma kuhusu wanyama pori

Mtoto wa tembo anakunywa maji aliyowekewa ndani ya ndoo akiwa karibu na wenzake. Yumo ndani ya hifadhi ya wanyamapori yatima. Watalii wamesimama kando na kutizama wakipiga picha.

Twiga anavuka barabara mbele ya gari nyeupe la watalii ndani ya hifadhi la wanyama. Majengo ya jiji la Nairobi yanaonekana kwenye upeo wa macho.

Tembo mdogo ameshika chupa ya maziwa anayokunywa kwa mkongwa wake. Ndovu wengine wako karibu na sehemu iliyolowa maji. Mhudumu aliyevalia koti la kijani ako mbele yao na watalii wako nyuma ya mkanda.

Korongo wenye taji za kuvutia za dhahabu wamesimama kando ya maji katika mbuga la wanyama. Miili yao ina manyoya ya rangi za kijivu, samawati, nyeupe na udhurungi. Wanyama wengine wamelala nyuma yao.

Ngiri amelala chini ndani ya kizimba chake katika hifadhi ya wanyama pori. Pembe mbili zinaonekana, moja ndefu na ingine fupi karibu na pua. Manyoya yake ni ya kijivu.

Kifaru anakula nyasi akiwa kizimbani ndani ya hifadhi ya wanyama pori. Ana pembe mbili na ngozi yake ni ya kahawia. Watalii huzuru mahali hapa kwa kusudi ya kuona wanyama pori.

Twiga amesimama wima katika mbuga la wanyama la Nairobi. Amezingirwa na miti ya mgunga au acacia . Nyuma yake kwa mbali, tunaona nyumba za ghorofa tofauti katika jiji kuu la Nairobi.

Twiga watatu wamesimama katika hifadhi ya wanyama. Urefu wao umepita miti yote iliyo karibu nao. Miili yao ina madoadoa ya rangi ya hudhurungi.

Makao makuu ya kaunti ya Nairobi yenye kuta nyeupe yamepakana kwa upande wa pili na jumba la mikutano la KICC, pamoja na koti la upeo la Kenya. Kwa upande wa kulia, barabara ya juu ya Express Way, inapita kando ya bunge la Taifa.

Wanaume wawili wanakusanya chupa za plastiki zilizotawanywa kando na mto. Wamevalia kinga za mikono au glavu na kuzingirwa na mimea inayopenda maji mengi, ikiwemo viazi vya chini.

Mhudumu aliyevalia koti la kijani anamsaidia mtoto wa tembo kunywa maziwa ya chupa mwingine akiwa amelala mchangani. Hapa ni makazi ya wanyama pori yatima waliookolewa kutoka msituni.

Simba mmoja amelala chini kizimbani chake katika bustani la wanyama. Kuna uzio wa waya mbele yake na anaangalia upande wa nje.

Mwanamke na mtoto aliyevalia shati nyekundu, wanatizama mnyama akiwa ndani ya bustani lililo na miti mingi. Mwanaume anaangalia pande wa nyuma. Kibao cha maelezo kiko karibu nao.

Sanamu ya mwanzilishi wa taifa hayati Mzee Jomo Kenyatta inaonekana kando ya jumba la mikutano ya KICC pamoja na ghorofa la Times Tower nyuma yake. Kuna chemichemi za maji mbele ya majengo ya KICC.

Pundamilia wanakula nyasi wengine wakiwa wamesimama barabarani, katika hifadhi ya wanyama ya Nairobi National Park. Nyumba za ghorofa, zinaonekana kwa mbali.

Magari ya kibinafsina yale ya uchukuzi yanapita kwenye njia kuu. Sehemu ya wapitanjia imetengenezwa kutumia lami. Miti mirefu imepandwa kando.

Basi lenye rangi za samawati na kijani limeegezwa katika kituo cha magari nambari thelathini na tatu. Mwanaume aliyeumia mkono anapita kando. Watu wengi nyuma yake.

Matatu imeegezwa katika kituo. Mlango uko wazi na watu wengi wanapita kando. Mwanaume aliyevalia kikoti cha rangi ya chungwa ameshika kibango kilichoandikwa Ruiru na Juja.

Matatu zinapita katika barabara moja jijini Nairobi. Ni kawaida kwa magari haya ya umma kurembeshwa kwa michoro na rangi tofauti na pia kucheza mziki wa kisasa ndani.

Magari ya kibinafsi na yale ya uchukuzi yanapita kwenye barabara kuu. Daraja linalotumiwa na wapita njia ili kuvuka barabara limefunikwa na mabati ya kijani.

Msongamano wa magari umetokea katika upande mmoja wa barabara kuu ulio na ukuta na miti mirefu kando yake. Watu wanavuka sehemu iliyo wazi wakiangalia kulia.

Msikiti umejengwa kando ya barabara kuu. Watu wanapita nje ya kuta zake. Mmoja amevalia surupwenye nyekundu.

Matatu yenye maandishi Texas imeegeshwa katika kituo cha Kencon jijini Nairobi. Waelekezi wamevalia vikoti vya rangi ya chungwa na kusimama kando ya ukuta wa mabati wakiongea na makanga.

Mwanaume anayeskuma troli anapita katikati ya matatu zilizoegeshwa pande zote za barabara. Kuna pikipiki nyuma yake na watu ni wengi. Makanga wawili wamevalia sare zao rasmi za rangi nyekundu.

Gari la polisi lenye nabari rasmi za usajili linapita barabarani na magari mengine. Kibao cha kijani kinaelekeza wasafiri kuhusu maeneo mbalimbali njiani.

Wanaume wawili wenye shati nyeupe wamesimama kando ya basi. Mmoja ameshika kibango kinachoonyesha hiki ni kituo cha magari cha thelathini na tatu. Nyuma kuna mti mrefu wenye matawi ya kijani na manjano.

Msongamano wa magari unashuhudiwa kwenye upande wa barabara kuu ulio karibu na kituo cha gari moshi. Matatu zinapita kando na kuchukua abiria. Watu kadhaa wanavuka sehemu iliyo wazi.

Matatu na gari la kibinafsi la samawati, zinapita mbele ya jumba la nyaraka za taifa, jijini Nairobi. Wapita njia ni wengi barabarani, na mwanamume aliyevalia shati nyekundu, amebeba chupa ya maji begani.

Gari la moshi lenye rangi rasmi za reli ya Kenya linapita katika sehemu iliyozingirwa na seng'eng'e. Mfumo huu wa usafiri unatumika sana katika maeneo mbalimbali ya Nairobi.

Mwanamke aliyevalia sketi nyeusi na kubeba mifuko mabegani anaabiri matatu. Mwanamume ameshika gunia nyeupe mkononi na kusimama nyuma yake. Gari lina maandishi yaliyotoka kwa bibilia.

Matatu zinapita katika barabara ya Tom Mboya jijini Nairobi. Zimerembeshwa kwa rangi na vibonzo tofauti. Wapita njia wanatembea kando ya magari wengine wakiwa wanavuka barabara.

Matatu yenye michoro ya rangi za chungwa, kijivu, nyeusi, nyeupe na kijani inapita mbele ya jengo la kahawia. Makanga amesimama mlangoni.

Mwanamme aliye valia mavazi meusi, na kubeba mfuko mweusi, anapita kituo cha magari ya kuelekea Nakuru. Matatu nyeupe, iliyo pakiwa mstari wa manjano, imewekelewa kibao cha maelezo juu yake.

Magari ya uchukuzi na yale ya kibinafsi, yanapita katika barabara kuu. Matatu ya kijani iliyo na mchoro wa msichana imeegeshwa kwa kituo cha mabasi. Conductor amevalia nguo nyeusi na anaita abiria.

Mwanamume aliyebeba mfuko mweusi anaabiri matatu iliyoegeshwa kando ya barabara jijini Nairobi. Saa kubwa iliyo nyuma, inaonyesha kwamba ni saa saba na dakika tano za mchana.

Magari ya uchukuzi au matatu, yameegeshwa katika kituo cha mabasi. conductor wamesimama kando, wakisubiri abiria. Vibango vinaonyesha kuwa, hiki ni kituo cha ishirini na nne na magari yanaelekea Ng'ara, All soaps na kwingineko.

Mabasi mawili ya masafa marefu yame egeshwa kando ya barabara, Turubari la kijani lipo juu ya basi la mbele wanaume watatu waliovalia suruali za samawati wanapita kando yake.

Pikipiki moja imeegeshwa kando na mabasi ya nambari 33 na 34 jijini Nairobi. Msichana aliyebandika nywele ndefu za manjano anaelekea upande wa mabasi.

Mwanamke aliye na nywele ndefu za kubandika ameshika mlango wa matatu iliyoegezwa kituoni. Mchuuzi aliyevalia kofia ya manjano anauzia abiria walio ndani bidhaa zake. Watu wengi wanapita kando.

Msongamano wa magari ya kibinafsi waonekana katika jiji kuu la Nairobi; mpakani mwa barabara za Moi Avenue na Mama Ngina. Askari moja yuwaelekeza magari, wenzake wakiwa wamesimama kando. Wapita njia ni wengi kando za barabara.

mabomba makubwa yaliyo na kutu inayotokana na chuma kushika maji kwa muda mrefu yamewekwa kwenye nyasi kando ya barabara, nyuma yake kuna miti mirefu ya kijani.

Maji safi yanatiririka kutoka kwa bomba kubwa. Kando yake matawi ya viazi jimbi vinavyopenda sehemu zilizoloa yamekua.

Bwawa la maji yanayo onekana kuwa samawati limezingirwa na nyasi. Barabara ya mchanga imepakana na shamba kubwa lililo na mimea ya kijani.

Mwanamke aliyevalia koti la kiakisi la kijani, ameinama kwa kusudi la kunawa mikono mferejini. Amezingirwa na watu wengi na mitungi pamoja na ndoo zimepangwa kando yake.

Maji yanamiminika ndani ya hifadhi la jiwe kutoka kwa mfereji. Jua limewaka na kivuli cha ukuta kina funika nyasi iliyo uwanjani.

Maji ya mto inaporomoka kutoka juu hadi chini katika eneo lililo na mawe mengi. Kuna mmea mmoja wa kijani katika sehemu ya juu.